Ni katika kituo cha umeme ambapo unakazi ya kupunguza au kuongeza Voltage ya umeme kutoka kwa viwanda vya kuzalisha umeme kabla ya kusambaza umeme kwa wateja, hii ni sehemu muhimu katika mtandao wa usambazaji wa umeme.

Ni katika kituo cha kuzalisha umeme wa joto ardhi, majengo makubwa ya kijani na maboba ya chuma yanapitisha mvuke kutoka ardhini kuenda mitambo ya kuzalisha umeme. Mvuke unaonekana ukitoka juu ya mjengo ishara ya mchakato wa kuzalisha nishati unaoendelea.

Ni kisambazaji cha umeme kilichowekwa juu ya nguzo za mbao, kisambazaji hiki kinatumika kubadilisha voltage ya umeme ili iweze kusambazwa kwa salama na ufanisi katika maeneo mbalimbali.

Katika kituo cha uchimbaji wa mafuta au gesi asilia. Hapa kuna sehemu za mashine kubwa za kuchimba ardhini ili kufikia rasilimali za mafuta au gesi zilizofichika chini ya ardhi.

Katika mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaonekana kuwa wa nishati ya mvuke. Kuna majengo makubwa ya viwandani mabomba mingi yanayo sambaza mvuke na sehemu mbali mbali za mtambo. Moshi mwepu unaonekana kupanda juu kutoka kwa sehemu ya baridi. Ishara ya uzalishaji wanishati unaoendelea.

Ni gari maalum la kazi za juu likiwa na mkono mrefu wa maji maji yaani Hydrolic Arm ulionyenyua mfanyakazi hadi kwenye nyaya za umeme, mfanyakazi huyo yuko kwenye kibanda kidogo kinacho nunuliwa na mkono huo.

Ni mnara mkubwa wa umeme wa juu unaotumia kusafirisha umeme kwa njia ya mistari ya juu ya umeme. Mnara huu umejengwa kwa chuma na una muundo wa mstatili wenye manyoya ya rangi nyekundu na nyeupe ambayo inaweza kusaidia kutambua mnara huo kwa urahisi.

Katika mlima uliojaa mazao ya krimu na miti pia kuna nguzo ya umeme zikiendelea mlima hadi juu. Hii inaashiria uwepo wa miundombinu ya umeme inayosaidia kusambaza umeme katika maeneo ya vijijini au miji mbali. Mazao yaliyopandwa katika sehemu tofauti za mlima yanaonekana kwa rangi tofauti ikiashiria aina mbalimbalimbali au hatua tofauti za ukuaji.

Katika kituo cha umeme ambapo wafanyikazi wawili, wakiwa wamevaa mavazi ya usalama, wanafanya kazi kwenye transfoma. Mmoja wao amesimama na mwingine amekaa upande wa chini.

Ni mnara mkubwa wa umeme wa juu, unaoutumika kusambaza umeme kwa njia ya nyaya za umeme zenye voltage kubwa. Mnara huu wa chuma umetengenezwa kwa muundo wa mstatili, na mistari ya nyaya za umeme zimewekwa kwenye pande zake, ili kupeleka umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi vituo vidogo vinavyoleta umeme nyumbani au viwandani.

Ni katika kituo kikubwa cha umeme kilicho ndani ya eneo lenye majani mengi na mimea ya kijani. Kituo hiki kina vifaa vingi vya mitambo ya umeme, mstatili na kufunikwa kwa kizuizi cha minyororo ya chuma na kuna minara ya kusambaza umeme inayozunguka sehemu hio. Kituo hiki ni muhimu kwa usambazaji wa nishati kwa miji na vijiji vilivyo karibu.

Ni mnara mkubwa wa umeme wa nguvu ya juu unaotumika kusambaza umeme kwa njia ya mstari wa juu. Mnara huu umejengwa katika eneo la wazi lenye majani na miti midogo na angani kuna mawingu ya anga na ni ya buluu ikonyensha hali nzuri ya hewa.

Hiki ni kiwanda cha umeme ambapo kuna mitambo mikubwa ya viwanda vyenye mabomba makubwa yanayoweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa gesi, mvuke au maji ya moto ambayo hutumika kuzalisha umeme au kwa ajili michakato mingine ya viwandani.

Katika eneo la wazi lenye majani mengi na njia ya udongo, kuna nguzo za umeme za juu zinazopeleka waya za umeme kwa umbali mrefu. Anga ni wazi na lina rangi ya buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri na jua kali. Eneo hili linaonekana kuwa ni la mashamba au tambarare na linatumika kwa ajili ya usambazaji wa umeme kutoka sehemu moja hadi ingine.

Hizi ni paneli za kudhibiti umeme zilizowekwa kwenye kabati za chuma zilizo na milango ya glasi. Paneli hizi ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa umeme ambapo zinavifaa vya kudhibiti na kusambaza umeme kwa sehemu mbalimbali za jengo au kituo cha umeme.

Kuna simba dume mwenye manyoya marefu ya kahawia, akiwa amekazia macho moja kwa moja mbele. Uso wake umejaa alama za vumbi na uchovu unaoashiria maisha magumu ya porini au uzeefu mkubwa. Mwanga wa juu unamulika uso wake ukitoa kivuli kizuri kinachoangazia nguvu na ukuu wa mnyama huyu.

Kuna swara mwenye pembe ndefu na zilizopinda akitembea taratibu juu ya njia ya vumbi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu ya jiji yakionekana kwa umbali kwa ukungu nadhifu yakionyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini na mazingira ya asili.

Ni kundi la ng'ombe wakiwa katika eneo la kunyweshewa maji. Ng'ombe hao wako katika mazingira ya shambani karibu na bomba kubwa la maji ambalo linawasaidia kupata maji ya kunywa.

Mifereji ya plastiki yenye rangi ya bluu. Mifereji huu hutumika sana katika ujenzi wa mifumo ya maji kama vile kusafirisha maji safi, maji taka na hata katika kilimo kwa mfumo wa umwagiliaji.

Kuna mtu ambaye anayeonekana amesimama au kukàa karibu na mto mdogo, au chemichemi ya maji. Iko katika eneo la milimani au mabonde yenye miamba na mimea mingi. Mazingira haya yanaonyesha asili ya kuvutia na hali ya utulivu ya porini au sehemu ya mbuga au hifadhi ya asili.

Ni aina ya mbwa mwitu ambaye anaitwa mbweha ama black jackal akiwa katika uwanja wa majani. Mbweha huyu ana rangi ya kahawia mwili, mkia mweusi na madoa ya mweusi mgongoni.

Katika mto au mkondo wa maji uliopoteza usafi wake ukiwa umejaa taka na uchafu mbalimbali. Mto huu upo katikati ya makazi ya watu ambapo nyumba za mtaa zimejengwa karibu na mto huo.

Kuna wafanyakazi wawili wa usafi wa mazingira wakiwa kwenye barabara ya mtaa wamesimama karibu na rukwama iliyojaa taka nyingi na tope, wamevaa mavazi ya kazi, moja ana koti na mwingine ana fulana ya kuonekana kwa urahisi, glovu nyekundu na buti za plastiki za kijani.

Ni katika barabara pana lenye magari yanapita. Na kwenye upande wa kulia kuna daraja la reli lenye nguzo nyingi, lenye muonekano wa kisasa. Hali ya hewa ni nzuri, anga ni wazi, na kuna mawingu machache.

Ni katika barabara ya lami inayopita chini ya daraja kubwa, la zenge linalojengwa. Magari ya abiria na binafsi yanapita chini ya daraja hilo. Huku uzio wa ujenzi ukiweka mipaka kwa usalama. Daraja hili linaonyesha juhudi za kuboresha miundombinu ya usafiri.

Kuna twiga watatu walioko katika mazingira ya pori yenye majani na miti mingi kijani. Twiga hawa wana ngozi yenye rangi ya kahawia na madoa ya rangi nyepesi, hali ambayo ni tabia yao ya kawaida. Wana miguu mirefu na shingo ndefu ambayo huwasaidia kufikia matawi ya miti ya juu kwa ajili ya kula.

Ni mto wenye maji machafu ambayo inatiririka. Kuna takataka mbalimbali zikiachwa kando ya mto na baadhi kuangukia ndani ya maji. Jambo ambalo linaweza kusababisha uchafuzi mkubwa wa maji haya na kuathiri mazingira na afya za watu wanaotegemea chanzo hiki cha maji.

Ni eneo lenye taka nyingi zilizokusanywa, pengine ni kiwanda au kituo cha ukusanyaji wa taka kwa ajili ya usindikaji au uchimbaji wa taka. Kuna makundi ya taka zilizopigwa vifurushi na baadhi zilizomo wazi ardhini. Hii ni sehemu muhimu katika usimamizi wa taka ambayo husaidia kusafisha mazingira.

Ni kundi la twiga saba wakiwa kwenye savanna yenye majani marefu na anga ya blue nyuma yao. Twiga hawa wako wakitembea kwa amani huku wengine wakitazama mbele. Twiga ni mnyama mrefu sana maarufu kwa shingo yao ndefu na mara nyingi hupatikana katika maeneo ya Afrika ambayo yana misitu ya wazi na savanna .

Katika mandhari ya mbuga, kuna wanyama ambapo kuna mbuni mmoja anayetembea kwa utulivu kwenye njia ya udongo. Mbuni huyu ana mguu mrefu na shingo ndefu sifa za ndege wa aina hii. Nyuma kuna daraja la reli lenye miundo mingi ya gunzo. Inaonekana limeenea kwa umbali mrefu wa mandhari.

Katika mazingira duni ambapo kuna uchafuzi wa mazingira ambapo kuna maji machafu yanayo tiririka katika eneo la barabara ambalo limejaa taka na mawe. Hali hii inaweza kusababisha magonjwa kwa watu wanaoishi au kupita eneo hili kwa sababu ya ukosefu wa usafi au mfumo duni wa maji taka.

Kuna ndege wawili waliokaa kwenye udongo mwekundu, penye mimea midogo na miba. Ndege hawa wana manyoya yenye mchanganyiko wa rangi za kahawia nyeupe na nyeusi kwa muundo wa madoa ambao utoa mwonekano wa kuwaficha vizuri katika mazingira yao ya asili.

Kuna faru wawili ambao wanavuka barabara ya vumbi katikati ya mbuga la wanyama. Mandhari inayozunguka ina nyasi kavu, miti michache na vilima kwa umbali ikionyesha mazingira ya Savannah .Faru hawa wanaonekana watulivu, na wako katika harakati za kawaida za kutembea porini.

Ni kifaru meusi akiwa amefunikwa macho na kitambaa ili asione wakati akishughulikiwa na kikundi cha watu walio vaa sare za kazi. Kifaru huyu ame banwa ndani ya meli au sanduku ya usafirishaji ambapo inaonekana kuna mashine au kifaa kinacho tumika kupandisha au kusafirisha kifaru huyo. .

Ni katika bwawa la maji lenye maji ya wazi lenye mtaa wa miti yenye majani meusi na yenye mwangaza mzuri wa asili eneo hili linaonekana kuwa na utulivu na ni mahali pazuri pa kupumzika au kufurahisha mazingira ya asili.

Picha hii inaonyesha mtiririko wa maji unaotirirka kutoka kwenye bwawa la kumwagilia au kuta za kudhibiti mtiririko wa maji. Sehemu hii inaonyesha mazingira ya asili yenye miti na anga la buluu lenye mawingu kidogo. Inaonekana ni sehemu ya mfumo wa maji unaotumika kudhibiti au kuhifadhi maji kwa madhumuni mbali mbali.

Ni mfuko ambao umejaa takataka na mchanganyiko kama vile karatasi, mipira ya plastiki na vitu vingine vya matumizi ya kila siku vilivyotupwa. Nyuma kuna rundo kubwa la takataka, zilizokusanywa, inaonekana ni sehemu ya mabaki ya taka au kituo cha kata taka. Anga ni ya wazi, na kuna miale ya jua ikionyesha kuwa ni siku ya jua.

Ni katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ikionyesha moja ya alama maarufu za jiji hili. Jengo la Kenyatta International Conference Center halmaarufu kama KICC . Jengo hili lina umbo la mviringo na limepigwa chapa ya Samsung juu yake. Upande wa kushoto kuna sanamu wa Mzee Jomo Kenyatta, Rais wa kwanza wa Kenya akiwa ameketi.

Huyu ni mnyama aina ya punda milia ambaye hukaa porini, amezungukwa na mimea na majani na anaonekana kimya na anakula mimea hio. Punda milia hua na mwili mweupe ambao uko na mistari mieupe na mieusi ambao unatofautisha kutokana na wanyama wengine.

Ni katika mandhari ya bwawa au eneo lenye maji ya kudumu, ambapo kuna ndege wanaotafuta chakula. Ndege mmoja mwenye rangi ya kijivu na domo la manjano yuko katikati ya maji akitazama chini kana kwamba anatafuta samaki au wadudu. Katika sehemu ya nyuma kuna ndege mwingine akiwa juu ya nyasi zilizo kwenye maji.

Huyu ni mnyama ambaye anaitwa nyati. Nyati ni mnyama mkubwa wa aina ya ng'ombe wa porini. Nyati hawa ni maarufu kwa nguvu zao na asili yao kuishi katika maeneo ya savana na misitu ya Afrika. Nyati wa Afrika ni hatari na wenye nguvu sana na mara nyingi hujulikana kwa tabia zao za kujilinda kwa vikundi.

Katika mazingira ya umaskini na hali ya uchafu ambapo watu wanaonekana wakikusanya au kutafuta vitu katika mazingira yenye taka nyingi. Kuna mtu mmoja amekaa kwenye kiti, mwingine anasimama na mtoto mdogo anajitahidi kuchukua kitu katika mfuko mkubwa wa plastiki au kitambaa. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za maisha kama vile ukosefu wa makazi bora, huduma za msingi na hali duni ya maisha.

Ni kundi la vijana waliokusanyika nje karibu na jengo lenye paa la bati. Wengi wao wamevaa mavazi ya kawaida, na baadhi wamevaa fulana nyeupe zilizoandikwa mandishi, wakionekana kama wako katika shughuli za kijamii au kujitolea. Kuna toroli na mtu mmoja anashika kifaa cha kufanya usafi, kuashiria kuwa shughuli hii inaweza kuwa ya usafi wa mazingira au ukarabati wa jamii.

Katika eneo hili kuna mafuriko katika makazi ya watu; ambapo maji yamejaa na kuathiri nyumba na mazingira ya watu walioko hapo. Mtu mmoja anaonekana kukaa kando ya maji huku akitafakari au kuonyesha wasiwasi kuhusu hali hiyo. Hii ni hali ya hatari inayoweza kusababisha uharibifu wa mali, kuenea kwa magonjwa na hata hatari kwa maisha kwa watu walioko kwenye maeneo hayo.

Aina ya mnyama wa porini ambaye anaitwa chu, akiwa nyuma ya uzio wa waya kwenye hifadhi au bustani ya wanyama. Uzio huu unaonekana kuzuia wanyama kutoka nje au watu kuingia ndani kwa usalama. Chui ni mnyama mwenye ngozi ya rangi ya njano mwenye madoa meusi yenye umbo la mviringo. Hutambulika kwa kasi yake na uwezo wake wa kuwinda.

Ni katika njia ya mbao inayopita katikati ya mazingira yenye miti na majani mengi. Kuna mizinga ya mbao upande wote ya njia hii unaoonyesha ni sehemu iliyotengenezwa kwa maksudi labda ni barabara ya kutembea au kupita katika bustani au msitu wa watalii. Eneo linaonekana kuwa la asili lenye miti mikubwa na mimea ya kijani kibichi ikitoa hisia ya utulivu na unyevu wa misitu.

Ni katika hifadhi la wanyama pori, ambapo kuna mzee ambaye anaonekana mwenye furaha akimbeba simba mdogo mgongoni. Aliposimama ni udongo ulio kavu na pia panaonekana ni mahali pamezuiliwa kutenganisha watu wanpotazama wanyama wa pori. Kuna miale ya jua, inayopenya katika hifadhi hili.

Ni bomba kuu la maji lililowekwa juu ya miundo ya nguzo ya chuma ili kuyapita mito au mabonde madogo. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kusambaza maji labda kwa ajili ya kilimo au usambazaji wa maji kwa matumizi ya kawaida.

Kuna mtu mmoja anayetembea au kukimbia kwenye njia ya porini au msitu, njia hii ni ya udongo na imezungukwa na miti na mimea mengi upande wa upande zote. Mazingira haya yanaonekana kua tulivuna yenye hewa safi inayofaa kwa mashughuli za mazoezi aki kutafta utulivu wa akili.

Ni kundi la watu wakifanya mazoezi ya sanaa ya utumbuizaji au maonyesho ya ngoma za utamaduni labda acrobats . Wanaonekana wamevaa mavazi ya ngozi ya wanyama na kuonyesha mdundo wa mazoezi wenye nguvu na ustadi mkubwa wa mwili.

Ni nyumba iliyojengwa kati ya miti katika msitu mnene. Nyumba hio inaonekana kuwa ya mbao na imejificha vizuri miongoni mwamiti mirefu yenye majani mengi. Miale ya mwanga wa jua inapita kwa shida kupitia matawi na kuipa eneo hilo mandhari ya utulivu na ya asili. Unaonekana kuwa mahali pa kujificha au kupumzika mbali na kelele za mijini.

Ni mnyama aina ya tumbili ambaye anaonekana kutabasamu akiwa juu ya ua uliopakwa rangi tofauti, nyuma wake kuna mtelezo wa nyekundu ambao hutumika na watoto wanapocheza kuashiria huyu tumbili ako pahali watoto hujiburudisha na michezo ya aina mingi.

Ni katika mtaa wenye mazingira duni na uchafu mkubwa, inaonyesha nyumba zilizojengwa kwa kutumia matofali ya udongo na mabati mabovu kama paa na kuna takataka nyingi zimetupwa ardhini karibu na nyumba hizo. Mtaa kama huu unahitaji usafi wa mazingira ili kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi hapo na pia kupunguza magonjwa yanayoweza kusabababishwa na uchafu.

Ni kundi la pundamilia katika mazingira ya Savana ambapo nyasi zimekauka na mti ni michache au haina umbo kubwa. Pundamilia hawa wana rangi ya mistari mweupe na mweusi inayowatofautisha na wanyama wengine. Hali ya hewa katika eneo hili linaonekana kuwa ya joto na kavu inayofaa kwa wanyama hawa kuishi katika kundi.

Katika eneo la msitu au hifadhi kuna mwanamke mzee mwenye mavazi ya rangi ya kijani kibichi yenye maua madogo akimlisha tembo mdogo kwa chupa kubwa ya maziwa. Tembo huyo anaonekana kuwa katika kituo cha malezi au hifadhi ya wanyama. Karibu nao, wapo wanaume waliovaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani wakisimamia au kusaidia zoezi hilo.

Ni wanafunzi wakike wakiwa darasani, wakiwa wamevaa sare za shule na wakitumia kompyuta kuangalia maudhui ya elimu. Wanaonekana wakifuatilia somo linaloonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta ambapo kuna picha za uso wa mtu na maswali yanayo husiana na hisia.

Mwanamke ameketi kwenye benchi lililofunikwa na kitambaa chenye muundo wa rangi ya bluu na kijani. Anatabasamu na anaonekana amevalia koti jepesi la rangi ya nyeupe na shati la rangi ya pinki. Katika benchi hapo pia kuna begi kubwa lenye rangi ya buluu na nyeusi pamoja na chupa ya maji na baadhi ya vitu vingine vidogo.

Ni msitu mzito wenye miti mingi ya kijani kibichi, na maeneo yenye majani mengi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na ya mvua, ambayo hutoa mazingira mazuri kwa ukuwaji wa mimea. Msitu kama huu ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira, na viumbe hai.

Ni reli za treni zikiendelea moja kwa moja kuelekea jiji lenye majengo marefu. Jua linapochomoza au linapotua, anga linajaa rangi nzuri za machweo yenye mchanganyiko wa bluu.

Mandhari ya asili yenye mto mdogo au bwawa la maji katika uwanja wa kijani. Kando ya mto kuna mti mmoja mkubwa wenye matawi na majani mengi, ukiwa kivutio katika eneo hili la wazi. Anga ni wazi na yenye mawingu mepesi ya mvua, ikionyesha hali ya hewa na ukuta wa baridi kidogo. Sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ya mashamba au maeneo ya porini.

Ni katika mandhari ya kipekee ambapo kifaru wawili wapo kwenye mbuga ya asili huku majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yao. Hii inaashiria uiano kati ya maisha ya porini na maendeleo ya mjini. Inawezekana kuwa hii ni sehemu ya mbuga ya kitaifa ya Nairobi ambayo ni ya kipekee kwa kuwa iko karibu sana na jiji kuu la Nairobi, Kenya.

Ni kundi la watu wakifanya ngoma za kitamaduni katika ukumbi mkubwa wa michezo au tamasha. Wanaonekana wamevaa mavazi ya asili yenye nywele za ndege na mavazi ya ngozi au nyuzi na baadhi wanashika vyombo za muziki kama ngoma.

Mtoto wa tembo akiwa anakula majani kutoka kwenye tawi. Tembo huyo ana rangi ya madoa ya udongo ambayo inamfanya aonekane kama amechanganyika na ardhi ya madoa nyekundu iliyomzunguka. Nyuma ya tembo, kuna kundi la watu wanaotazama.

Tumbili aliyeketi karibu na mti msituni anatazama kwa utulivu pembeni huku mwangaza wa jua ukimwangazia ukionyesha uzuri wa mazingira ya asili anayopatikana.

Katika barabara yenye magari yakiwa yamesimama kwenye taa za trafiki nyekundu, hali hii inaonyesha usimamizi mzuri wa trafiki ambapo magari yanapiga debe, kuzingatia taa za trafiki na ishara za barabara kwa usalama na utaratibu wa magari barabarani.

Ni foleni ya magari kwenye barabara kuu katika mji mkubwa labda huenda ikawa ni jiji la Nairobi. Kutokana na aina ya magari na mazingira yanayoonekana kuna magari mbalimbali kama vile mabasi madogo mabasi ya abiria, lori kubwa na magari ya kibinafsi.

Ni mtazamo wa pembeni wa gari linaloendeshwa kwenye barabara kuu yenye mteremko kidogo. Sehemu ya gari inaonekana wazi ikionyesha dirisha na kioo cha pembeni cha gari ambapo kioo hicho kinaonyesha mwangaza vitu vilivyo ndani ya gari.

Ni katika barabara yenye magari na mabasi katika mtaa wa jiji. Ambapo inaonekana kuwa ni jiji kuu la Nairobi. Kuna askari wa usalama barabarani, akiwa amevalia viatu, na pia kuna watu ambao wanafanya shughuli tofauti tofauti katika jiji.

Basi za umma aina ya isuzu zilizojaa eneo la kusubiri mabasi. Basi moja la rangi ya buluu lenye lebo ya Metro-Transit limeegeshwa karibu na makutano au barabara.

Msongamano wa magari katika mtaa wa jiji labda kwenye mtaa mkubwa au sehemu ya mtaa wa biashara. Kuna magari mbalimbali ikiwemo mabasi ya huduma ya usafiri ya umma, magari madogo, lori na pikipiki.

Katika mtaa wa mji wenye shughuli nyingi. Ambapo kuna daladala iliyosimama kando ya barabara. Kuna watu wanaosubiri na baadhi ya wengine wanaongea karibu na daladala. Kwenye daladala kuna bango ambalo linaeleza maeneo ambayo inaenda.

Ni katika mtaa mkubwa wa mji, wenye barabara mbili kubwa zilizo na magari mbalimbali kama mabasi, magari madogo, na pikipiki zinazoendelea kwa maelekeo tofauti. Katikati ya barabara kuna kivuli chenye nyasi na mifugo kadhaa ikiwemo ng'ombe waliolala na wengine wanakula nyasi.

Ni msongamano wa magari kwenye kuu inaonekana ni sehemu ya jiji kubwa lenye shughuli nyingi za usafiri. Magari mengi yamejaa kwenye upande mmoja wa barabara labda ni foleni au magari yamesimama kwa sababu ya kitu fulani. Pia kuna watu wakiwa kwenye barabara huenda wakivuka au kusubiri usafiri.

Ni kundi la watu mbele ya basi kwenye kituo cha usafiri mjini. Kuna watu wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wakiwa wamevaa mavazi tofauti. Kwenye pembeni, kuna watu waliovaa mavazi yenye rangi nyekundu na za rangi ya machungwa. Inaashiria labda ni marupurupu au wasaidizi wa usafiri.

Msongamano wa magari kwenye barabarra kuu yenye mgari mbali mbali kama vile mabasi ya umma, malori na pikipiki, eneo hili linaonekana kua mji wa jiji kutokana na majengo ya makazi na kuta za mipaka, pia kuna aina mbalimbali ya magari yanayo piga shughuli za usafiri ya watu na mizigo.

Kuna msongamano wa watu na magari katika kituo cha mabasi na minibus maarufu kama matatu au daladala. Kuna daladala ya huduma ya Narok Line yenye nembo kubwa upande wa nyuma. Juu ya daladala kuna mizigo mingi ikionyesha usafirishaji wa mizigo na abiria pa...

Barabara pana yenye njia kadhaa pengine jijini Nairobi, kuna magari ya kibinafsi mabasi na matatu yakisafiri kwa utaratibu. Katika upande wa kulia, kuna mtu anayetembea kando kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili ni la mjini.

Ni katika sehemu ya barabara kuu yenye magari na pikipiki zikielekea katika mwelekeo tofauti. Barabara ina mabanda mawili kwa kila upande na imegawanywa na mpangilio wa nguzo za chuma katikati. Kuna mabango ya barabara yenye maelekezo na taarifa kwa madereva. Mji unaonekana kuwa na miundo mbinu ya kisasa kwa upande wa kulia ambapo kuna jengo refu lenye vioo.

Ni katika mji wenye usafiri wa uma hasa matatu na mabasi huku watu wakitembea kwa miguu upande wa barabara. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji au mtaa wa biashara. Hali ya anga ni yenye mwanga wa mchana na majengo makubwa ya biashara yanayojitokeza upande wa kulia. Matatu na mabasi yameegeshwa kando ya barabara na watu wanatembea kuelekea maeneo tofauti tofauti.

Kuna daladala maarufu ya usafiri wa umma katika mtaa wa miji mingi ya Kenya hasa Nairobi, watu kataa wako pembeni ya daladala moja anaonekana akipanda au kutoka ndani, eneo linaonekana kuwa limejaa watu na lina daladala zingine upande wa juu.

Katika jiji kuna matatu za usafiri wa umma, almarufu mini bus .Mtu mmoja anasimama kando ya matatu, akiwa amevalia suti ya mweusi na koti la rangi ya buluu, labda ni dereva au mmiliki wa matatu hizi.

Katika kituo cha mabasi jijini, matatu ya rangi ya bluu iliyopambwa kwa michoro na maandishi ya kuvutia imesimama. Abiria wanaingia ndani ya matatu hiyo huku wengine wakitembea pembeni. Mji unaonekana kuwa na shughuli nyingi, majengo marefu yapo nyuma na kuna saa kubwa ya mtaa upande wa kulia.

Basi kubwa la kampuni la usafiri la tamakan, leneye rangi ya chungwa na maandishi meupe. Basi hili limeegeshwa kando la jengo la gorofa ambalo lina madirisha yenye grill na rangi ya samawati kwenye frame. Pembeni ya basi Kuna watu wachache wakiwa wamekaa. Na mbele kuna watu wawili wanasukuma mikokoteni wa mizigo, wakionyesha shughuli za kawaida mjini hao kwenye kituo cha mabasi.

Barabara katika mji yenye magari mbalimbali kama mabasi, matatu na magari ya kawaida pamoja na watu wakitembea kwa miguu. Kuna taa za trafiki zilizo waka nyekundu na kuna watu waki vuka barabara. Ina onekana ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri na shughuli za kila siku za watu wengi.

Ni katika eneo la kituo cha magari ya abiria mjini, kuna mabasi ya rangi ya bluu mojapo likiwa na maandishi Metro Trans, watu kadhaa wanaonekana kupanda au kushuka kutoka kwa basi huku wengine wakitembea au kusimama kando ya barabara.

Ni basi la huduma za usafiri wa umma likiashiria njia zake katika jiji. Basi hili lina rangi ya buluu na limeandikwa KBS ambayo ni mojawapo ya kampuni kubwa za usafiri nchini Kenya. Kando ya basi kuna watu wakitembea kwenye barabara iliyo na matuta na miti inayoonyesha mazingira ya mji.

Katika jiji lenye shughuli nyingi watu wengi wanatembea na wengine wananunua bidhaa kutoka kwa wachuuzi barabarani. Kuna magari ya abiria yaliyoegeshwa kando ya barabara yakiwa na mabango yanayoonyesha miji mbalimbali. Wachuuzi wanauza matunda na mboga huku barabara ikiwa imejaa watu na shughuli nyingi.

Basi la usafiri wa umma ambalo lina rangi ya bluu na nyeupe, abiria wapo tayari kuingia au wamekaa ndani ya matatu. Mtaa unaonekana una miti na magari mengine yakiwa yamesimama.

Ni eneo la kituo cha magari ya usafiri wa umma katika mji mkubwa. Tunaona watu wengi wakiwa kwenye harakati mbalimbali, wengine wakitembea, wengine wakisubiri magari, huku baadhi ya watu wakiwa wamebeba mabango ambazo huashiria ruti au maeneo ambayo magari yao husafiri. Kuna mabasi ya kijani na buuu yaliyopaki au yanayoabiria abiria na miti mikubwa inayotoa kivuli cha eneo hili la wazi.

Katika barabara inayoingia kwenye daraja la kupita chini, juu la daraja hilo kuna maandishi makubwa yanayosema Dont Overspeed, ujumbe wa taathari kwa madereva kuendesha kwa mwendo wa salama. Pembeni mwa daraja kuna nembo ya KeNHA Kenya National Highways Authority, taasisi ya serikali inayosimamia barabara kuu nchini Kenya.

Ni bomba la plastiki la rangi ya kijani, lililopigwa mviringo na kufungwa kwa kutumia vifungo viwili vya rangi nyeupe. Bomba hili linatumiwa sana kwa kusafirisha maji kwenye mifumo ya umwagiliaji, maji ya nyumba na miradi mbalimbali ya maji.

Ni kikundi cha wafanyakazi wa ujenzi wa reli wakiwa kazini. Wamevalia mavazi ya usalama, makoti ya rangi ya chungwa yenye viakisi mwanga, kofia ngumu na baadhi wakiwa na glavu. Kuna mashine kubwa ya njano inanyanyua bomba kubwa au reli kwa kutumia minyororo na kreini .

Ni duka au kioski ya kuuza maji ya chupa, inaonyesha nyumba ndogo yenye rafu zilizojaa chupa za maji na eneo la kuuzia limezuliwa na milango ya chuma kwa usalama. Pia inaashiria mazingira safi na ya usafi yanayofaa kwa biashara ya kuuza maji safi.

Ni mabomba makubwa ya plastiki yaliyowekwa ardhini labda kwa ajili ya kusambaza maji au gezi katika eneo la mji. Mabomba haya yamewekwa kando ya barabara isiyo rasmi na nyuma kuna majengo ya makazi na magari yaliyopaki hali ya eneo inaonyesha ni sehemu ya mji yenye shughui za kawaida za watu.

Ni katika kituo cha pampu za maji au kituo cha kuskuma maji, inaonekana ni sehemu ya mfumo wa usambazaji maji ambao pampu kubwa za umeme zinaskuma maji kupitia mabomba makubwa kwa ajili ya usambazaji wa safi kwa jamii au viwanda.

Ni sehemu ya paa ya mjengo ambalo lina pomba la kutolea moshi la aina ndogo lililo pandikiso kwenye ukuta wa paa. Jengo kubwa la gorofa linaonekana nyuma pomoja na mapomba ya maji meusi kwenye jengo ndogo upande wa kulia.

Kikundi ya watu waliokusanyika labda kwa tukio fulani katika jamii yao ya maendeleo. Watu wengine wamevalia mavazi ya kawaida ya kila siku na baadhi yao wanaonekana kuwa makini wakisikiliza au kushuhudia jambo. Kwa mbali kuna kamera ikionyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa linarekodiwa au kuripotiwa. Mandhari ni ya nje karibu na mazingira ya kijani.